Utayarishaji wa bidhaa ya maziwa unaendelea, kwenye sufuria, maziwa yaliyoganda yanajitokeza, yakiwa yametenganishwa na kiyowevu.

Zizi la ng'ombe inaonyesha shughuli ya kisasa ya ufugaji wa maziwa. Ng'ombe kadhaa wenye rangi nyeupe na nyeusi wamesimama kwa utulivu wakikamuliwa kwa kutumia mashine za kisasa.

Zao la ndizi limejaa kwenye uwanja wa biashara, zikiwa zimekusanywa katika mashada, makubwa na madogo, watu kadhaa wameji shugulisha, na kupanga, na kuuza, mazao.

Mashanda mengi ya mandizi changa bado yakiwa na rangi ya kijani kibichi yamepangwa kwa ustadi kwenye sakafu migomba yake mirefu bado imeambatana na matunda hayo.

Banda la migomba limefunikwa kwa plastiki ya buluu ikilinda ndizi mbichi zinazozuka dhidhi ya wadudu na magonjwa ,migomba minne inaonekana imezunguka eneo hili ikionyesha mbinu ya kisasa ya ukulima.

Vumba kubwa la ndizi mbichi inaninginia ikiwa bado limeunganishwa na mmea wake. Majani mabichi ya mti wa ndizi yanazunguka yakionyesha ukuaji mzuri.

Viwango vya mimea ya mahindi imetoka rangi ya kijani na kuwa kavu vikionyesha dalili ya ukame, majani ya mimea yamegeuka rangi ya kahawia yakinyauka na kuonekana kuwa hayana maji.

Watu kadhaa wanashirikiana kukausha nafaka nje, nafaka hizo zimetandazwa kwenye urundu chini mmoja wao ameshikilia rungu kubwa.

Zizi la ng'ombe lililo tengenezwa kwa miti na majani limejengwa chini ya mti mkubwa, mfugaji mmoja amesimama karibu na ng'ombe wake akiwatazama kwa uangalifu.

Kijana anafanya kazi ya kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe. Kijana huyu anavaa tishati ya machungwa na kijani na kushona ya bluu na nyeupe akikaa chini.

Mfugaji wa kike anakamua maziwa ya ng'ombe kwa kutumia chupa. Amevaa kanga yenye mariba ya buluu akiwa na tabasamu usoni. Ni ishara ya furaha na kuridhika na kazi yake.

Mkulima mwenye furaha anasimama karibu na shamba lake la migomba. Amevalia shati la buluu, kofia nyeupe na anashikilia shine la ndizi lililofungwa kwa kamba.

Utaratibu wa kukamua maziwa unaendelea, katika shamba la ng'ombe.Ng'ombe mweusi na muepe, wamesimama kwa utulivu huku mashine za kisasa zikikamua maziwa kutoka kwenye matiti.

Zizi la ng'ombe lina shughuli tele. Wafanyikazi wawili wanahudumia ng'ombe. Mmoja akimuosha na mwingine akitumia hosi kumyunyizia maji.

Mgomba kubwa wa ndizi mbichi inaonekana ikining'inia kwenye shina la mmea ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi iliyokolea.

Shamba kubwa la migomba linatawala eneo. Migomba mirefu imepangwa Kwa safu ikiwa ni matunda mabichi yaliyongangania kwenye mashina.

Chombo kikubwa kina maudhui ya kuonyesha mchakato wa kutengeneza jijini, au bidhaa nyingine ya maziwa. Mchanganyiko wa majimaji na kijani ngano.

Wafanyakazi wawili wamejikita katika uchakataji wa maziwa wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kiwanda wanaonyesha usafi na kufagia.

Masoko yamenoga kwa wingi wa ndizi zikiwa zimetundikwa kwa wingi katika hatua mbalimbali za ukomavu. Baadhi yake zimeiva na kuwa za rangi ya manjano.

Ngombe mwenye rangi mweupe na mweusi amesimama amefungwa kwenye miguu yake ya nyuma kutumia kamba. Mtu aonekana ameketi akimkamua kwenye baketi.

Migomba tatu zilizo jaa ndizi za kupikwa imesimama wima ikonyesha mavuno tele ndizi hizi bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani kibichi.

Hapa kuna mandizi mawili yaliyoiva nyuma yake kuna ndizi mmoja iliyo mbichi ,kando kuna migomba ya mandizi.

Mgomba mzima wa ndizi mbichi umerundikwa ukiwa na rundo la matunda yanayometameta kwa rangi ya majani. Mzigo huu unaashiria mavuno mazuri.

Afya ya mnyama huyu inaakikishwa, kwa msaada wa mfanyikazi, mfanyikazi huyu amevaa mavazi ya manjano, na maski, akimnyunyizia, dawa, ngombe wake.

Wanaume wawili wamevaliana kofia nyekundu. Wakimwaga maziwa kwenye tanki la kupokelea. Mmoja ameshikiria chombo cha bati, akimimina maziwa yanayotiririka.

Kundi la watu wanashiriki katika kugawa chakula. Wakipakua ugali na chakula kingine kinachofanana na ugali kutoka kwenye sufuria kubwa la bati.

Kiganja cha mkono kimeshikilia ndizi ilio menywa huku ganda la ndizi likionekana nyuma. Hii inaashiria mulo mwepesi na mwenye afia.

Hili ni shambani la ndizi, inaonekana kuwa na mandizi mengi. Kuna mbolea iliyowekwa kwenye haya mandizi. Kuna karatasi nyeusi iliyowekwa chini.

Mhudumu wa mifugo, anachunguza au kutibu ng'ombe katika zizi. Mtaalamu huyu, amebeba kifaa maalum cha kunyunyizia dawa akilenga sehemu ya kichwa cha ng'ombe.

Bidhaa ya kusafirisha maziwa zinaendelea hapa wanaume wawili wanapanga mitungi mikubwa ya maziwa kwenye pikipiki zao, mmoja amesikaka karibu na pikipiki yake.

Hili ni zizi la ngombe laonekana limetengenezwa kwa chuma na mabati. Zizi hili limejaa ngombe. Ngombe hawa wanaonekana wakila majani wakiwa wameinama.

Shamba la mazao linaonyesha juhudi za mkulima katika kilimo, migomba imepangiliwa kwenye misitari ikitoa kivuli na matunda huku chini yake kuna mimea michinga mingine.

Mkono wa mkulima imeshikilia kungu kubwa wa ndizi baadhi zikiwa bado mbichi yenye rangi ya kijani kibichi na zingune zimeiva na kuwa wa manjano.

Maganda mengi ya ndizi mbichi, yamelala juu ya ardhi, baadhi yakiwa yameanza kukatwa kutoka kwenye mmea. Na ndizi hizi, bado hazijakomaa.

Mwanamke amesimama katika shamba la migomba akiwa amezungukwa na mimea hiyo, iliyoiva na iliyo bado michanga. Amevalia mavazi meusi na sketi ndefu.

Mkungu mnene wa ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi, unaning'inia kwenye mti wake. Ukiwa umezungukwa na majani mapana ya migomba.

Mkulima anavalia buti na kofia amesimama karibu na ngombe wake akisubiri muda wa kulisha ,ngombe hawa wamefunikwa na rangi nyeupe na kahawia.

Mkulima amevalia vazi maalum la njano akifanya shughuli ya kudhibiti wadudu kwenye ngozi la ng'ombe. Ametumia bomba la dawa lililounganishwa na tanki kubwa la dawa.

Ng`ombe mmoja amesimama. Huku maziwa yakithiririka kwenye chuchu zake. Yakifyonza na kifaa chanye kifundi chenye chombo.

Hii, inaonekana kuwa ni soko la mandizi. Kuna mnunuzi anayeuza. Kuna mama mzee aliyesimama kando akiangalia mandizi. Mandizi haya, yameiva vizuri.

Utayarishaji wa maziwa kwa ajili ya usamabazaji unafanyika. Mtaalamu wa maziwa aliyevaa suti nyeupe na kofia nyeupe anaondoa maziwa kwenye mtungi mrefu na kunyamania kwenye chombo cha chuma.

Katika zizi, ng'ombe mweusi na mweupe amesimama akila chakula. Mashini ya kisasa ya kukamua maziwa imeunganishwa kwenye matiti yake. Maziwa yanawekwa kuhifadhiwa katika chombo cheupe cha chuma.

Mtu amevalia suti ya kijani kibichi, na buti nyeusi, akionyesha taaluma yake katika ufugaji, amepiga magoti, na anakamua maziwa kutoka kwa ngombe, mwenye afya.

Mfugaji, amejipinda na kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe, akitumia mikono yake kwa uangalifu. Amevalia kofia nyekundu na kuvaa mavazi meusi.

Mikundi ya ndizi za kijani vimeangaliana kwenye mgomba, majani mapana ya kijani kibichi ya migomba yamezunguka ndizi hilo zikionyesha ukaaji mzuri.

Ng'ombe wamesimama kwenye zizi. Moja anakamuliwa kutumia mashine. Maziwa yaokotwa kwenye kifaa cha kuokotea maziwa.

Maisha ya kila siku ya wakulima wanabiashara wadogo wa maziwa wanaongezewa wasiwasi wanaume wawili wamesimama karibu na pikipiki iliyofungwa toroli kubwa .

Katika mmea wa mgomba kuna kushinda kizito cha ndizi changa ambacho kimepandwa ndizi hizo zimefungamana pamoja na bado hazijaiva.

Hapa kuna ng'ombe mbili. Moja yaonekana kuwa ndogo kuliko nyingine. Zaonekana kuwa zinalowa maji. Kando kuna chuma mbili, zinazozuia ng'ombe kutoka.

Shughuli ya uvunaji wa mahindi unaonyeshwa wazi huku mkono wa mkulima ikiwa inashughulikia kuchambua maganda ya mahindi yaliyokusanya. Mkulima ameketi katikati ya rundo kubwa la mahindi.

N'gomnbe mweusi mwenye afya duni, amesimama karibu na mti. Ikiwa na alama zinazoonyesha ugonjwa. Sehemu kubwa ya mwili wake umejaa mamiti mingi.

Mkono moja unashika ndizi mbichi zilizoambuliwa makanda , baadhi ya ndizi zimemenyenywa kabisa a nyingine bado zina makanda yaliyobaki.

Shamba kubwa la migomba linaonekana kutelekea migomba imepangiliwa kwa mistari mirefu baadhi ya migomba inatoa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani.

Shughuli ya ukusanyaji maziwa inaendelea kwenye eneo la vijijini. Mtu mmoja amesimama karibu na mitungi mikubwa miwili ya maziwa. Anaonekana akishughulika na kupima au kuangalia maziwa.

Wanawake kadhaa wamekusanyika na kushirikiana katika shughuli ya upishi wamezunguka sinia lenye bakuli ndogo tano na ndani yake kuna chakula pengine uji au aina fulani ya mafuka.

Utayarishaji wa kinywaji cha kienyeji unaendelea. Watu wawili wanatumia vijiko kubwa ya mbao, wakichanganua unga na maji kwenye bakuli ya chuma.

Mashamba yamezaa na rundo kubwa ya nafaka imetandazwa ardhini. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na rundo hili, huku moja wao akitumia kolea kulitengeneza.